Ukulima wa aina hii imechangia pakubwa na imesaidia wakulima wengi kwani inatumia maji yenye virutubishi bila mchanga.

Ukulima wa maji yanayotumia virutubishi husaidia mno kwani yanaweza kutekelezwa katika saa yoyote ile.

Ukulima unaotumia maji yenye virutubishi umewasaidia wakulima wengi kwani wanaweza kukuza mimea yao bila ya kutumia mchanga.

Ukulima wa aina hii, ni njia ya mimea inayokua bila mchanga kwa kutumia suluhisho zenye maji yenye virutubishi badala yake.

Wakulima wengi hawana budi kukuza mimea yao kwa kutumia maji yenye virutubishi iliyo sahihi bila mchanga.

Ukulima unaotumia maji yenye virutubishi, badala ya mchanga, imewasaidia wakulima wengi kukuza mimea yao.

Ukulima unao tumia maji yenye virutubishi badala ya mchanga imesaidia pakubwa hasaa wakulima wasio na mashamba.

Wakulima wanaweza kukuza mimea yao bila wasiwasi kwenye viwanda yao na kadhalika ,kwa kutumia maji yenye virutubishi pekee.

Ukulima wa maji yenye virutubishi. Imechangia pakubwa kiuchumi, na kuwasaidia wakulima ambao hawana mashamba ya kutosha

Ukulima wa aina huu, unasaidia kukuza mimea kadhalika kama vile mboga bila ya kutumia mchanga popote.

Aina hii ya ukulima imewasidia wakulima wengi, hasa wasio na mashamba ili waweze kukuza mimea yao bila wasiwasi.

Ukulima unaotumia maji yenye virutubishi inaweza kutumika sehemu yoyote ile bila wasiwasi na mimea kukua.

Ukulima wa mimea unaotumia maji enye virutubishi in awasaidia wakulima wengi kupanda mimea tafauti tafauti.

Ukulima wa viwandani umewasaidia wakulima wengi na kuchangia pakubwa kiuchumi kwani mimea huuzwa kwa bei tofauti tofauti.

Ukulima wa viwandani huwasaidia wakulima hasa wasio na mashamba makubwa bali wanaweza kupanda mimea yao.

Kilimo cha viwandani imewawezesha wakulima kuvuna mimea aina mbalimbali na kuvipeleka sokoni kwa kuuza bila wasiwasi.

Kilimo cha viwandani, imewasaidia wengi, kwani mimea yanaweza kumea bila wasiwasi, na vipato kupatikana, inayodumu.

Mkulima anaangalia mimea yake ili aweze kujua zinavyo endelea ikiwa imepata rotuba ya kutosha.

Ukulima wa viwandani imechangia pakubwa kwani hali ya anga haiwezi kuharibu mimea hiyo kwa njia lolote.

Ukulima wa viwandani imechangia pakubwa kwani wakulima wanaweza kupanda mimea tofauti tofauti kama vile mboga na kadhalika.

Kilimo cha viwandani ni aina ya kilimo cha kisasa ambacho kinamaanisha uzalishaji wa viwandani na mazao na wanyama na bidhaa.

Ukulima wa viwanda imewawezesha wakulima kupanda mimea aina mbalimbali na kuvipeleka sokoni ili kukuza maisha yao ya kila siku.

Ufugaji wa ndege ambao ni kuku pia umechangia mno katika ukulima wa viwandani kwani wanaweza kuuzwa na kukuza uchumi wa nchi.

Ukulima wa viwandani imewasaidia wakulima wengi ,kwa kukuza uchumi wa nchi ,kwani Kila wakati ,wanaweza kuviuza bidhaa zao bila wasiwasi

Ukulima wa uviwandani imechangia pakubwa, kiuchumi kwani wakulima wanaweza kupata mapato yao kwa njia ya usawa .

Ukulima wa viwandani haihusu tu kupanda mimea bali pia ufugaji wa mifugo, kama vile ngombe, mbuzi, na kadhalika.

Wanawake wameshirikiana kwa pamoja, ili waweze kutoa magugu, kwenye mimea waliopanda, ili ziweze kupata afya.

Ukulima wa viwandani imewasaidia wakulima wengi kwani wanweza kuvuna mimea mingi na kupata mapato yanayotosha.

Kilimo cha viwandani imewasaidia wakulima wengi kupata mimea zenye afya kwa mfano nyanya na kuweza kuviuza sokoni.

Bidhaa kama vile nyanya vinapotoka sokoni, huhakikisha kuwa zimeoshwa vizuri, ili isiweze kusambaza magonjwa.

Njia ya umwagiliaji imewasaidia wakulima wengi kupata mimea yenye afya na kutoa mazao yanayowasaidia.

Njia ya umwagiliaji hutumika katika eneo tofauti tofauti kwani ni rahisi kwa mimea kumea na kukua bila wasiwasi.

Mabango ambayo hutumika kwa njia ya umwagiliaji ,huwa imetengenezwa na vifaa inayo dumu, ili iweze kufanya kazi kwa usahihi.

Mabango yanayotumika kwenye njia ya umwagiliaji huwa na nguvu sana kwani haiwezi athirika hata na jua.

Mimea zinaweza kukua kwa njia ya kufurahisha, na kuwa na afya mno kwa kutumia njia ya umwagiliaji katika ukulima.

Mfumo wa umwagiliaji, kutumia vifaa vinavyotumia mabango, imechangia pakubwa katika sekta huu wa ukulima.

Ukulima wa aina ya umwagiliaji, imesaidia wakulima wengi, kwani wanaweza kupata mapato yao, bila ya shida lolote.

Hali ya anga inapobadilika au isiwe ya kupendeza, njia ya umwagiliaji hutumika ili kupata mimea iliyo na afya.

Mimea pia inaweza kukua vizuri na kuwa na rangi nzuri yenye kijani kibichi mfumo wa umwagiliaji unapotumika.

Njia ya umwagiliaji, utumika sana sana kwa ukulima wa mimea wa mchele. Ukulima huu ukuza uchumi wa nchi mno.

Mfumo wa umwagiliaji huchangia pakubwa katika kukuza mimea kwani mmea unaweza kupata maji ya kutosha.

Ukulima wa umwagiliaji imewasaidia wakulima wengi kwani wanaweza kutumia maji kwa upimo mdogo, nao wapate mimea yenye afya.

Njia ya umwagiliaji hutumika katika sehemu mbalimbali ikiwa na mchanga tofauti tofauti na mimea inaweza kukua vizuri.

Ukulima wa umwagiliaji hutumia vifaa vinavyoitwa mabango. Mabango hutumika ili kuweza kupitisha maji katika kila mmea.

Kuna aina mbalimbali ya njia za umwagiliaji ni kama vile uso hunyunyizia na kadhalika. Njia hizi husaidia sana.

Mabango, yanayotumika katika njia ya umwangiliaji, hutumia vifaa vinavyoitwa wasanifu. Vifaa hivi, hudhibiti maji yaliotumiwa.

Mfumo wa umwagiliaji huchangia katika mimea kukua mno kwani maji huingia kwenye mizizi na kufanya mimea yawe sawa.